Twiga mrefu amesimama karibu na nguzo kubwa ya umeme. Nguzo imetengenezwa kwa chuma. Twiga anaonekana mdogo chini ya muundo huo mkubwa. Kuna vichaka vingi vya kijani kibichi. Anga ina mawingu meupe.

Nguzo ya umeme uliojaa nyaya na transfoma inaonekana hapa, vimechanganyika na zinaninginia jini. Transfoma kubwa imewekwa juu ya nguzo ya mbao, jini ya nguzo kuna vichaka venye majani mabichi.

Kiwanda kikubwa cha umeme wa jotoardhi labda Olkari. Moshi mwingi unatoka kwenye minara yake. Miundo mengine ya viwanda inaonekana. Mabomba marefu yanapita kwenye ardhi. Mandhari ina milima na vichaka vingi. linaonyesha uzalishaji wa nishati.

Bwawa kubwa la maji, miundo ya saruji inasimama imara, ikizuia mtiririko wa mji. Miti mingi imezunguka pande zote. Maji yanaonekana yenye rangi ya udongo. Anga lina mawingu meupe machache. Nyumba ndogo inaonekana upande mmoja. Ni mradi muhimu wa maji.

Kituo cha umeme wakati wa jioni. Miundo mirefu ya chuma imejaa nyayo za umeme. Taa zinazowaka zinaangazia eneo hilo. Kuna njia ya lami inayoongoza mbali mawingu meusi yanaonekana angani.

Jengo la ghorofa lenye matofali mekundu na madirisha ya bluu. Mbele ya majengo kuna nguzo za umeme zilizosheheni nyaya na transformer . Uzio wa chuma ya rangi ya bluu unalinda eneo hilo.

Bwawa la maji. Bwawa lina maji mengi ya rangi ya kahawia. Kuna ukuta mrefu wa mchanga unaolizuia. Majengo na miti inaonekana chini. Eneo linaonekana la kiwanda cha umeme. Ni mradi mkubwa wa maji.

Barabara na nguzo ya umeme ya nyanya nyingi. Mtu mmoja amepanda ngazi akifanya kazi juu ya nguzo. Karibu kuna bango kubwa la hoteli Warigi paradise hotel and suits likiorodhesha huduma zao. Magari machache yanaonekana yakipita barabarani.

Nguzo ya umeme iliyojaa nyaya imesimama kando ya barabara. Kuna ukuta mrefu wa zege na tangi kubwa la maji juu yake. Gari dogo linaonekana kwa mbali. Mti wenye majani machache umesimama karibu. Barabara inaonekana tulivu. Mawingu machache yapo angani.

Mfumo wa mabomba makubwa ya maji yaliyopita kando ya ukuta yakiegemezwa na nguzo za mawe. Nyuma kuna jengo jeupe lenye paa la buluu. Mbele kuna barabara ya lami na vichaka vidogo vilivyopunguzwa vizuri.

Watu kadhaa wamesimama karibu na mti uliopandwa kwenye shimo, wakioyesha ishara ya kupanda miti.. Mwanaume Mmoja amevaa sare ya kijeshi. Kitu cha kumwagilia maji na jembe liko karibu.

Kundi la swala wakichunga nyasi ndefu. Wanyama hao wana rangi ya kahawia na pembe ndogo. Wamekusanyika chini ya mti mkubwa usio na majani. Matawi yake yameenea sana. Mandhari inaonekana kavu kama mbuga.

Mlezi akimnywesha tembo mtoto maziwa kutoka kwa chupa. Tembo huyu ni mdogo na ana rangi ya kahawia. Anaonekana kunywa kwa hamu. Mlezi amevaa kofia nyeupe na koti la kijani kibichi, akionyesha utunzaji wake.

Msichana mdogo na mwamamume mzima wakipanda mti. Wote wamevaa barakoa usoni. Msichana amevaa sweta nyekundu na mwamamume amevaa fulana la manjano. Wameshika mche mdogo wenye udongo.

Simba dume akiwa amelala kwenye ardhi yenye vumbi. Ana manyoya mazito meusi shingoni na anatazama upande wa kulia. Nyuma yake kuna uzio wa chuma ikionyesha kuwa Yuko kwenye eneo lililofungwa. Labda bustani ya wanyama.

Kundi la wanaume wakifanya kazi katika shimo refu. Wanaweka mabomba makubwa ya chuma. Mashine ya kuinua mizigo inawasaidia. Udongo mwekundu unazunguka eneo hilo. Wamevalia nguo za kawaida za kazi. Inaonekana ni mradi wa ujenzi wa miundo mbinu.

Ziwa dogo au bwawa likizungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi. Maji yake yanatulia yakionyesha mawingu angani. Pembeni mwa maji kuna ukingo uliotengenezwa labda kuzuia mmomonyoko. Hali ya hewa inaonekana shwari.

Wanafunzi kadhaa labda shuleni wamevalia zare za bluu. Wamekaa mbele ya kompyuta wakijifunza kitu. Msichana mmoja anaonekana akimweleza mwenzake. Programu kwenye screen inaonekana kuwa ya elimu. Mwalimu anaonekana nyuma. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia darasani.

Mto unaopita katikati ya makazi. Maji yake yanaonekana machafu yakiwa na takataka. Kingo za mto zinaonekana chafu. Baadhi ya majengo yanaonekana mbali. Mimea imekua pembeni. Inaashiria uchafuzi wa mazingira.

Korongo wawili wakubwa kwenye nyasi ndefu. Wana taji za dhahabu kichwani. Manyoya yao ni kijivu, nyeusi na hudhurungi. Wanyama hao wanatembea polepole. Nyuma yao kuna majengo ya jiji yanayoonekana mbali.

Tembo mdogo akinyweshwa maziwa kutoka kwa chupa kubwa. Anakunywa kwa hamu akionyesha utegemezi wake. Mikono ya mtu inaonekana ikimsaidia ikionyesha utunzaji mkubwa. Nyuma kuna miti.

Bwawa kubwa la maji lenye rangi ya udongo, labda kutokana na mvua au matope. Kando yake kuna jengo dogo la huduma na bomba kubwa la kupitisha maji. Miti mingi imepandwa kwenye mazingira yanayoizunguka.

Simba wawili, ndume na jike, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Simba ndume ana manyoya meusi shingoni. Mandhari ya msitu inaonekana nyuma. Wanaonekana wakiwa katika mazingira yao ya asili. Ni wanyama warembo sana.

Mazingira asilia yenye utulivu mkubwa. Mbele kuna bwawa dogo lenye maji tulivu likipendeza machoni. Kando ya bwawa kumejaa nyasi kijani kibichi zilizochangamka, zikinogesha mandhari.

Watu watatu wakifanya usafi katika mazingira machafu wamevaa fulana za kijani na buti. Wako ndani ya maji meusi yaliyojaa takataka. Mmoja anashika gunia kubwa la taka. Nyuma yao, kuna rundo kubwa la uchafu.

Simba jike ameketi juu ya jiwe akitazama mbali. Mandhari ya jiji la Nairobi, Kenya, linaonekana nyuma. Nyasi nyingi za kijani zimetandaa eneo hilo. Jengo refu la mnara linaonekana wazi.

Ngiri amelala chini ya jua kali. Ngozi yake ina rangi ya kahawia na nywele chache. Macho yamefungwa na naonekana kutumia. Maskio yake yamefunikwa na nywele. Uso wake una mikunjo.

Mwanaume akimpiga picha mwanamke wakiwa karibu na maporomoko makubwa ya maji. Wote wawili wamekaa kwa utulivu juu ya miamba mikubwa, huku mazingira ya asili yakitawala nyuma yao. Ni tukio la kupendeza.

Mjusi mwenye rangi ya kijivu na kichwa chenye rangi ya chungwa amekaa juu ya mbao. Ngozi yake ina madowa meusi na mkia mrefu mwembamba. Nyuma yake kuna uvio wa waya na majani ya kijani. Jua linaonekana likimulika, likionyesha rangi yake.

Wasichana wawili wakiwa wamevalia sare nyekundu wakipanda mimea. Wanafanya kazi kwenye sufuria zilizotengenezwa kwa matairi ya zamani yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Majengo yanaonekana nyuma.

Nyati mwenye rangi nyeusi ,akisimama karibu na uzio. Pembe zake zimejikunja kwa uzuri, zikionyesha nguvu zake .Uso wake unaonekana umetulia ukiangalia mbele. Nyuma yake Kuna miti mirefu.

Ndege mweupe aina ya African spoonbill akiwa amesimama ndani ya maji ana miguu mirefu yenye rangi nyekundu na mdomo mrefu, mpana na mwekundu wenye ncha kama kijiko. Ndege huyu anaonekana akitafuta chakula majini.

Twiga kadhaa wakilishwa na watu labda kwenye kituo cha kutunza wanyama. Twiga wanakula kutoka mikono ya watu wengine wakitumia vyombo maalum. Watalii wengi wanaonekana nyuma wakiwa wamekusanyika kutazama na kupiga picha.

Ziwa au bwawa lenye utulivu. Watu wanapanda boti ndogo, nyingine zikiendeshwa kwa miguu. Miti mingi inazunguka eneo hilo. Kuna ua wa mbao kando ya maji. Anga inaonyesha tafakari kwenye uso wa maji. Ni sehemu nzuri ya burudani.

Mto uliochafuliwa na taka nyingi katikati ya maji na kwenye kingo. Maji yanaonekana yakitiririka. Nyuma, kuna majengo marefu, labda viwanda au magala. Na magari yanaonekana kwa umbali.

Makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba zimepangwa kwa wingi, zikionyesha idadi kubwa ya watu. Mto mdogo unatiririka katikati ya makazi, ukionyesha maji machafu. Kando ya mto, nyasi ndifu zimeota.

Eneo pana la wazi likifunikwa kwa nyasi fupifupi. Miti mingi mikubwa imesimama imara, ikitoa kivuli kizuri. Rangi za majani zimefifia kidogo zikionyesha hali ya hewa ya kipekee. Nyuma ya miti kuna majengo kadhaa yenye paa nyeusi.

Kundi la watu labda wakijiandaa kupanda miti. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya kijani yenye mistari mieupe. Ameshika mche wa mti. Anaongea na mwanamke aliyesimama mbele yake. Wengine wanatazama wakiwa nyuma.

Gari la rangi ya dhahabu likisafiri barabarani. Anga lina bluu safi na mawingu meupe. Daraja refu la reli linaonekana kando. Barabara ni pana na imenyooka. Hali ya hewa ni nzuri sana. Inaonekana kama barabara kuu. Hii inaonyesha usafiri wa haraka.

Watu wawili wakifanya usafi baada ya mafuriko. Mmoja anatumia chepe kuchimba udongo na takataka karibu na mti. Mwingine amepanda juu ya mti. Mto unaonekana umejaa maji na uchafu. Nyuma kuna majengo yaliyoadhiriwa.

Mtazamo wa jiji kubwa kutoka juu. Majengo marefu yananjaa eneo lolote. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Jua linaonekana likichomoza au kuzaa likitoa mwanga laini. Barabara na magari yanaonekana chini ya majengo.

Jengo kubwa la kisasa likiwa kando ya ziwa tulivu. Jengo lina paa la vigae. Miti mirefu imezunguka eneo hilo, ikitoa kivuli kizuri. Kitu kidogo jeupe kinaelea juu ya maji. Kuna daraja dogo la mbao linaloelekea majini. Hali ya hewa inaonekana shwari. Ni mahali pazuri pa kupumzika.

Nyati mweusi mwenye pembe kubwa zilizokunjamana amsimama kwenye shamba lenye nyasi. Nyati mwingine anaonekana nyuma, macho yake yanaonekana makali akitazama mbele ni mnyama imara mwenye nguvu nyingi.

Kundi la pundamilia likilisha kwenye nyasi ndefu. Wanyama hao wana milia myeusi na myeupe wakisimama kwenye mandhari ya asili. Baadhi yao wamejitenga mbali wengine wakiwa karibu kabisa. Miti michache inaonekana nyuma. Hii ni taswira ya wanyamapori wa kuvutia sana.

Mwanamke anatabasamu akiwa amekaa chini ya mti mkubwa kwenye bustani. Amesambaza shuka nyeupe, juu ya nyasi na anaonekana akijiandaa kwa ajili ya mlo. Matunda na vinywaji vimepangwa mbele yake. Picha inaonyesha mandhari mzuri, yenye miti ya majani mabichi. Mbwa mdogo amelala karibu yake. Ni siku yenye jua kali.

Makazi duni yaliojengwa kwa mabati yaliochakaa yamejipanga milimani. Nyumba nyingi zimefurikana. Milima enye miti mingi inaonekana nyuma. Wiringi za umeme zimechanganyikana juu. Ni maandari ya mtaa wa vipanda enye hali ngumu.

Swala ndume akisimama kwenye nyasi ndefu pembe zake zimejikunja kwa uzuri. Nyuma yake kuna gari la watalii likiwa na watu ndani. Eneo hili linaonekana kama mbuga ya wanyama pori. Kuna mazingira ya asili enye vichaka na milima mbali. Ni maandhari tulivu.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya waridi limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi Nairobi. Namba ya usajili ni KCE 216S. Watu wachache wanatembea karibu. Majengo marefu yanaonekana nyuma, inaashiria usafiri wa umma jijini.

Basi dogo, la abiria, maarufu kama matatu, nchini Kenya. Limepakwa rangi nyingi sana na limeandikwa maneno mbalimbali. Kondakta anasimama nje, akivutia abiria. Abiria wengi wanakaribia. Dereva anaonekana ndani.

Mabasi mawili yamesimama barabarani. Basi la bluu lina jina Talisman na namba thelathini na nne. Basi jingine lina rangi ya njano na bluu. Watu wanasubiri mabasi au wanashuka. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya mabasi. Miti mingine inaonekana katikati ya majengo.

Basi la abiria la Kenya linalojulikana kama matatu. Limepambwa kwa rangi nyeusi na mistari ya machungwa. Likionyesha sanaa ya kipekee. Jina Twins limeandikwa juu ya madirisha ikiongeza utambulisho wake.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na watu wengi na magari ya usafiri wa umma, ikiwemo mabasi ya City Shuttle , mabasi ya bluu na mabango wenye namba za njia yanaonekana. Watu wanasubiri usafiri au wanatembea.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayosafiri upande mmoja. Kuna reli na majengo marefu yanaonekana mbali. Ng'ombe kadhaa wamelala kando ya barabara karibu na miti. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa tulivu.

Barabara yenye magari yanayosafiri. Kuna basi ndogo la manjano katikati na magari mengine ya ukubwa tofauti. Barabara inaonekana yenye unyevunyevu kidogo labda baada ya mvua. Miti mingi ya kijani kibichi inaonekana nyuma.

Basi la City hopper likiwa limesimama barabarani Nairobi, lina rangi nyeupe na kijani. Namba ya njia ni 22B. Watu wengi wanatembea karibu. Mwanaume mmoja anasukuma mkokoteni. Miti ya mitende inaonekana pembeni. Hali ya hewa ni jua.

Mtu amesimama mbele akishika bango. Bango hilo lina maandishi, enabled utawala airways . Amevaa vesti ya zambarau, na fulana nyeupe. Nyuma yake kuna magari mawili makubwa, moja la bluu, na jingine jekundu. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya magari.

Barabara yenye magari mengi labda Nairobi. Kuna mabasi na matatu yaliyopakia pembeni baadhi yakienda Nyeri au Nakuru. Majengo yana maduka yenye alama mbalimbali. Watu wanatembea barabarani. Hali ya hewa inaonekana angavu.

Basi la kijani kibichi limeandikwa city hoppa, likionyesha ni usafiri wa uma. Limeegeshwa kando ya barabara likiwasubiri abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya miguu, wengine wakipanda basi.

Matatu yenye rangi nyingi na picha za sanaa imesimama barabarani ikiwa na abiria wengi wanaopanda na kushuka. Ina nembo kama I have a dream na mother king . Watu wengi wamekusanyika karibu na matatu.

Basi ya abiria lenye rangi nyingi, labda matatu, limesimama barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu, wengine wakiingia au kutoka. Jua linaonekana kuwaka, na kuna majengo marefu nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mabasi mawili ya abiria yameegeshwa kando. Watu wengi wanatembea juu ya lami, baadhi yao wanabeba vitu. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Miti ya kijani inatoa kivuli. Hali ya hewa inaonekana jua. Ni maisha ya kila siku mjini.

Makutanao ya barabara yenye ishara za kuvuka. Mabasi na magari mengine yanaonekana yakipita. Kuna basi la kijani lenye michoro ya kuvutia. Watu wanatembea kando ya barabara. Miti ya kijani inazunguka eneo hilo.

Matatu nyeusi na chungwa yenye jina twins na mapambo mengine. Dereva au makanga amesimama mlangoni, akiashiria kuwa abiria wanapanda au wanashuka. Magurudumu ya matatu, yamefunikwa na tope ikionyesha yametoka safari ndefu au barabara mbaya.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna Ishara ya meru express shuttle. Magari mengi yameegeshwa pembeni. Mtu mmoja amevaa koti la zambarau. Majengo marefu yamejaza mandhari ya nyuma. Inaashiria huduma ya usafiri jijini.

Nyuma ya basi la abiria la rangi ya bluu, labda matatu. Kuna milia ya rangi nyekundu na njano chini. Mwanaume amesimama mbele ya basi akilionyesha mgongo wake. Amevaa kofia ya kijivu na jaketi nyeusi, pamoja na jeans .

Barabara pana yenye magari mengi, ikionyesha shughuli za usafiri. Magari ya aina tofauti yanaonekana yakisafiri kwa kasi, baadhi yakiwa meupe. Juu ya barabara kuna daraja la chuma lenye rangi ya kijani kibichi.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Upande wa kushoto kuna njia ya reli. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara. Ng'ombe wawili wamelala kando ya barabara. Kuna mabasi, malori na magari madogo na pikipiki. Anga ina mawingu.

Basi kubwa la abiria la Citi Hoppa likiwa limesimama barabarani, likiwa na rangi za kijani na nyeupe. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wakiingia au kutoka. Upande wa kulia, kuna mwanamke akitembea.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna basi la buluu limeegeshwa kando ya njia. Limepambwa kwa michoro ya kuvutia. Watu wengi wanatembea pembeni. Baadhi wanasubiri usafiri. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Ni mandhari ya jiji lenye pilka pilka.

Mtazamo kutoka ndani ya gari linaloenda. Kioo cha upande kinaonekana wazi. Barabara kuu inaonekana ikiwa na magari mengine mbele. Kuna ukuta mkubwa wa saruji upande wa kushoto. Majengo marefu yanaonekana mbali.

Gari likisafiri kwenye barabara ya zege huku magari mengine yakionekana kwa mbali. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa rangi ya kahawia ukiashiria daraja. Mabango makubwa ya matangazo yanaonekana yakining'inia juu.

Matatu yenye rangi za kuvutia imesimama barabarani Nairobi. Ina michoro mingi na majina kama maumivu na Ikuu legend . Abiria wanaonekana ndani. Matatu zingine ziko karibu. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma. Inaonyesha utamaduni wa usafiri wa hapa.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na mabasi mawili makubwa. Basi moja ni la bluu na njano na jingine lina rangi tofauti na lina jina Ziggy. Maafisa wawili wa trafiki wamesimama karibu na mabasi.

Makutano yenye shughuli nyingi jijini. Askari wawili wa trafiki wanadhibiti magari na wanatembea kwa miguu. Mmoja amevaa koti la njano. Magari mengi yamejipanga barabarani. Kuna basi kubwa na magari madogo.

Makutano ya barabara labda katikati ya jiji la Nairobi. Kuna taa za trafiki zikiwa zimetundikwa juu. Jengo refu la zamani linaonekana nyuma na bango la matangazo la vivo pia linaonekana. Mabasi kadhaa yamesimama barabarani.

Basi la abiria nchini Kenya limesimama kando ya barabara watu wakiingia au kutoka. Dirisha zake zina madoido mbalimbali. Kundi la watu linaonekana likitembea karibu. Hali inaonekana shughuli nyingi. Ni usafiri muhimu sana wa umma Nairobi.

Barabara kuu imejaa magari, majumba marefu yametanda nyuma. Watu wanatembea kando, miti ya kijani imezunguka pande zote. Msongamano wa magari unashuhudiwa. Hali ya hewa ni jua.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Limepakwa rangi mchanganyiko wa rangi ya chungwa, buluu na nyeupe na lina picha za mapambo. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka.

Barabara kuu yenye magari na mabasi na magari madogo yakisafiri pande zote mbili. Kuna miti na majengo kando ya barabara na mabango ya maelekezo yanaonekana juu. Anga ni la mawingu.

Mabasi mawili ya abiria yameegeshwa barabarani. Moja ni la kijani na nyeupe, jingine ni la bluu. Watu kadhaa wamesimama karibu nao labda wakisubiri kusafiri. Kijana mmoja amevalia koti jeusi na shati la kijani. Majengo marefu na miti ya minathi yanaonekana nyuma. Ardhi inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Treni ya abiria ikiwa nyuma ya uzio wa chuma, treni ina rangi nyeupe, pinki na machungwa. Baadhi ya madirisha yanaonekana, nyasi zimeota chini ya uzio. Miti na anga vinaonekana nyuma, inaonekana kama kituo cha treni cha Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi yaliyoegeshwa. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Baadhi ya mabasi yana mabango ya bei. Ni mandhari ya jiji yenye pilikapilika.

Basi la abiria la City Hoppa limepakwa rangi ya kijani na njano. Lina namba za usajili za Kenya KBT 248D. Majengo ya jiji yanaonekana nyuma. Basi hili linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Ni usafiri wa umma.

Shughuli za barabarani zinaendelea jijini. Watu wanatembea kando ya barabara huku magari yakipita. Basi la abiria lenye jina, Team Prominent , limesimama karibu. Majengo marefu yamejengwa pande zote. Hali ya hewa inaonekana kawaida. Tangazo la biashara linaonekana kwa mbali.

Mtaro mrefu na mwanana uliopasuliwa ardhini. Ndani yake mna maji. Maji yanaonekana yakibubujika katikati kuashiria labda bomba limepasuka au kuna chemichemi. Pande zote za mtaro umejaa udongo mweusi.

Eneo chafu sana lililojaa rundo kubwa la takataka. Maji meusi yanaonekana yakitiririka pembeni , yakiashiria uchafuzi wa mazingira. Miti michache inasimama karibu na takataka.

Bwawa ndogo la maji likiwa limezungukwa na mimea ya kijani kibichi. Rangi ya maji ndani ya bwawa inatofautiana ikionyesha kina tofauti. Kando ya bwawa kuna shamba lililolimwa kwa safu na pia kuna njia ndogo.

Eneo la ujenzi au uchimbaji na ardhi imechimbwa kwa kina kuunda mtaro. Upande wa kulia kuna sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi, labda tinga tinga ikiwa na nimbo zake mzito. Udongo umetupwa kando ya mtaro.

Paa la chumba likiwa na mbao zilizopinda na karatasi za bati za plastiki. Hali ya paa inaonekana kuchakaa kidogo ikihitaji ukarabati. Miundo ya mabati na mabomba inaonekana. Chumba kina mwanga wa kutosha unaotokana na paa.

Kuli kubwa la bomba la rangi ya kijani likiwa limefungwa kwa kamba nyeupe. Bomba hili linaonekana kuwa nene na imara. Limewekwa juu ya mandhari nyeupe tupu, ikionyesha umbo lake la duara.

Barabara chafu isiyo na lami yenye matope na maji machafu. Takataka zimetapaka, kuna vivuli viwili vya watu vinavyoashiria uwepo wa binadamu. Pikipiki imeegeshwa mbali kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyopendeza.

Lori la taka limejaa mizigo, likipita barabarani. Watu wanasimama juu ya lori hilo. Magari mengine yanaonekana yakipita. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi. Ni mandhari ya jiji yenye pilkapilka.

Bomba la maji likitiririsha maji safi. Bomba hilo limetengenezwa kwa chuma na limewekwa kwenye ukuta wa zamani wenye kutu. Bomba zingine zinaonekana nyuma zikiwa na mkondo mdogo wa maji. Inaonekana kama chemichemi ya maji ya umma au chanzo cha maji baridi. Hii ni taswira muhimu ya uhifadhi wa maji.

Mfereji mrefu uliochimba kwenye ardhi yenye rangi nyekundu. Kuna vivuli viwili virefu vya binadamu ndani ya shimo vinaashiria uwepo wa watu. Eneo hili linaonekana kama mahali pa ujenzi au kazi za ardhini.

Ukuta wa bati uliochakaa. Kuna bomba la maji lililowekwa chini lenye mita ya maji. Nyasi kavu na takataka zimezunguka eneo hilo. Udongo unaonekana kuwa mkavu. Ni eneo la nje likionyesha mazingira rahisi.